Msikiti ulio na rangi nyeupe iliyo na mistari ya rangi ya manjano pamoja na dome la rangi ya kijani ulio na maandishi ya Masjid Swafar umezungukwa na polisi waliovalia sare rasmi huku wanaripoti wakiwa wamesimama mbele ya msikiti huo.

Konteina ya chuma iliyo na rangi ya manjano yenye maandishi ya ALRU 99828645G1 imeegeshwa kando ya makonteina mengine ya rangi nyekundu.

Ukuta umepakwa rangi ya kijani pamoja na rangi nyeusi. Vilevile kuna maua ya aina mbalimbali yaliyochorwa kwenye ukuta huu yaliyo na rangi ya manjano, rangi ya kijani kibichi. Vile vile kuna manyasi na mti uliochorwa wa rangi nyeusi na matawi yaliyokauka.

Wanaume waliovalia nguo za rangi ya manjano pamoja na soksi na viatu, wanatoka uwanjani wakiwa wamefuatana, huku watu wengine wengi wakiwa wamekaa, wake kwa waume.

Maboti mawili yaliyo na rangi tofauti yanaelea kwenye maji, huku yakiwa yamebeba watu, wengine wakiwa wamevaa makoti ya rangi nyekundu. Kuna wanaume waliosimama mwisho wa boti hizi huku wakisukuma boti hizo. Kuna miti iliyomea ndani ya maji na nyumba zilizojengwa kwa upande wa bahari.

Msikiti wa kisasa uliojengwa kwa miundo ya kisasa una rangi nyeupe na vilevile dome la msikiti huu lina rangi ya dhahabu. Kuna madoido ya maua yaliochorwa kwenye msikiti huu wenye rangi ya dhahabu na madirisha yenye rangi ya duara.

Wanaume wa tabaka mbalimbali, wameinama huku wakiwa wamevalia kanzu za rangi tofauti tofauti. Kama vile; kahawahia, samawati, nyeupe, nyekundu. Vile vile, wamevalia kofia za rangi tofauti tofauti. Na kuna mnara mkubwa ulio nyuma yao.

Bango lenye rangi nyekundu lililo na maandishi ya, Women on Fire Interdenominational Ladies Conference, lenye mwanamume aliyevalia suti kwa upande huku mwanamke aliyevalia miwani akiekelea mwanaume huyu mikono. Mwanamke huyu vilevile amevalia vazi jekundu.

Nyumba zilizopakwa rangi nyeupe na mistari ya rangi ya samawati zinaonekana hadi kwenye paa. Jua linatua huku likiangaza miale yake kwenye bahari.

Uwanja umejaa watu aina mbalimbali na kuna wachezaji wa mpira waliovalia mavazi ya kijani kibichi na wengine mavazi ya manjano. Wachezaji hawa ni wanaume.

Mwanamke aliyevalia mtandio wa rangi nyeusi pamoja na miwani na koti lililo na rangi nyeusi na madoido ya rangi nyeupe amekaa katikati ya bendera moja ya Kenya nyingine ya Afrika Mashariki.

Nyumba ya ghorofa, imezungukwa na ukuta wa rangi ya manjano. Vile vile kuna watu wanaotembea barabarani, wake kwa waume. Huku wengine wakiwa wameegesha baiskeli kando ya barabara. Kuna miti ambayo ina matawi inayoning'inia kando ya barabara.

Msikiti wa kisasa umejengwa kando ya bahari, ukiwa umezungukwa na ukuta mkubwa wa mawe. Vile vile baharini kuna boti tatu za mbao zinazoelea kwenye maji.

Magari la aina ya tuktuk yamejaa barabarani yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile samawati rangi nyekundu rangi ya manjano yakiwa yamebeba wanaume juu ya tuktuk hizi huku wengine wakining'ia kwenye ubavu wakiwa wamebeba matawi ya rangi ya kijani.

Watu wengi, wake kwa waume waliobeba mabagi ya kusafiria. Waliovalia mavazi tofauti tofauti kama vile vinyasa, marinda. Wanaelekea kwenye lango kubwa lililoandikwa, Karibu Malindi.

Nyumba za aina mbalimbali za ghorofa zimepakwa rangi tofauti tofauti zikiwa na mabati ya rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu, nyeupe, na vilevile anga inaonekana kana kwamba jua linaenda kutua huku mawingu yakiwa yame.

Wanaume waliovalia kanzu za rangi tofauti tofauti kama vile manjano, nyeupe, nyekundu, kahawia huku wakiwa na kofia pia zilizo na rangi tofauti tofauti, wameketi kwenye msikiti huku mwanamme mmoja akiwa mbele yao akiongoza na kuongea nao wakiwa wameketi chini.

Majumba yaliyo na rangi nyeupe, huku yakiwa na paa zenye rangi ya kahawia, zimejengwa kando ya bahari iliyo na miti ya minazi pamoja na miti ya kawaida iliyo na majani ya rangi ya kibichi. Vilevile, kuna viboti vidogo vinavyoelea baharini.

Bango lenye rangi nyeusi, lililo na duara ya rangi manjano, pamoja na mstari wenye rangi nyekundu. Ambao kuna mikono ya watu wawili inayoonekana ikisalimiana yenye rangi nyeusi na rangi manjano. Vile vile kuna maandishi ya "Tuko Pamoja".

Watu wakutoka tabaka mbalimbali wako kwenye boti linaloelea kwenye maji, lililotengenezwa na mbao, na lina rangi ya kahawia pamoja na mistari ya rangi nyeupe, huku likiwa na kitambaa kilicho na rangi ya kijivu yenye maandishi ya, 'Happy Birthday'.

Mwanaume aliyevalia shati iliyo na rangi nyeusi na suruali yenye rangi nyeusi amekalia pikipiki ya rangi nyeusi iliyo na bango la rangi ya manjano lenye maandishi ya KBF274F kando yake, kuna mwanaume mwingine aliyevalia shati lenye rangi ya samawati na suruali ya rangi ya kahawia.

Kanisa la kisasa lilojengwa kutumia mawe ya rangi ya kijivu na lenye madiisha ya aina ya glasi. Limezungukwa na ukuta ulio na geti lenye rangi ya samawati pamoja na bango kubwa nje ya jengo hili.

Msikiti wa kisasa uliojengwa kwa kutumia mawe ya rangi tofauti, una minara yenye dome za kijani ina madirisha iliyopambwa na vioo vya mviringo. Angani kuna waya za umeme zinazopita mbele ya jengo hili.

Wanawake kwa waume, wakiwa wamevalia nguo za mipira za nchi tofauti tofauti. Kama vile Kenya, na miwani, wanainua mikono juu wakishangilia. Wengine wakipuliza firimbi, wengine wakipiga makofi.

Mwanamke aliyevalia koti la rangi nyeusi na shati la rangi ya samawati lenye maandishi ya "Bandari Fc", ameinua bango juu lenye maandishi ya "Bandari Fc" lililo na rangi nyeupe, vile vile nyuma kuna wanaume waliomzunguka.

Makontena makubwa makubwa ya chuma yameekelewa juu ya mengine. Makontena haya yanamaandishi tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyekundu, rangi ya samawati na rangi ya kahawia.

Boti iliyona rangi nyeupe pamoja na madoido ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya samawati na vilevile rangi za kuashiria bendera ya Kenya. Inaelea kwenye maji huku ikiwa imebeba wake kwa waume waliovalia nguo tofauti tofauti, yenye maandishi ya, HOLIDAY VUVUZELA.

Mwanamke aliyevalia shati la rangi nyeupe, pamoja na madoido ya rangi nyekundu. Ameegemea kwenye meza ya rangi nyeupe, kando ya meza hiyo kumesimama mwanaume aliyevalia sweta ya rangi nyeusi na shati ya rangi nyeupe. Akiwa ameinama, akiandika kwenye karatasi.

Zulia iliyo na mchanganyiko wa rangi na madoido, rangi nyeupe, rangi ya nyeusi na vilevile ina maua ya rangi ya samawati na kuna umbo lililochorwa hapo na nyumba iliyo aina ya msikiti wa kisasa.

Wanaume waliovalia jezi ya tusker iliyo na rangi ya mnajano. Wamesimama pamoja, huku mmoja wao akiwa ameinua mikono juu na kupoanua mdomo.

Mwanamme aliyevalia suti amewekelea mkono wake kwenye kitabu, cha rangi ya kijani kilichoshikiliwa na mwanamke aliyenyoa nywele zake huku akiwa amevalia koti lililo na madoadoa ya rangi nyeupe na rangi ya samawati huku wakiwa wamezungukwa ma watu kama vile, polisi na watu wengine.

Kuna feri mbili zinazoelea kwenye bahari. Feri hizi zote mbili zina rangi nyeusi, rangi ya samawati na rangi nyeupe. Vilevile zimejaa watu na upande ule mwingine wa pili kuna nyumba za ghorofa zilizojengwa, zinaonekana kwa mbali.

Lango kubwa lililo na maandishi ya kiarabu limepakwa rangi ya kahawia. Vilevile lina saa mbili zinazoning'inia kwenye ukuta upande wa kulia na upande wa kushoto, na kuna ua kubwa linaloning'inia kutoka ukutani.

Wanaume waliovalia kanzu zenye rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na rangi ya samawati wameinama huku wakiwa wameshika magoti yao kwenye mazulia yaliyo na rangi tofautitofauti kama vile: nyeupe, nyekundu, kijani na rangi ya samawati. Vilevile kuna viatu mbele ya wanaume hawa.

Watu aina mbalimbali wake kwa waume wapo kwenye msafara wa kuingia kwenye ndege. Ndege hii ni ya rangi nyeupe pamoja na madoido ya rangi nyekundu.

Feri inaelea kwenye maji. Feri hii imebeba watu wa tabaka mbalimbali pamoja na magari, yanayovukishwa kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Ina rangi nyeusi.

Feri ilio na rangi ya samawati pamoja na rangi nyeupe imeegeshwa kwenye ufuo wa bahari. Watu wa aina mbalimbali wanaingia kwenye feri wanawake kwa wanaume.

Jumba lililo na msalaba juu, lililo na rangi ya kijivu pamoja na maua ya kahawia, limezungukwa na miti iliyo na majani ya rangi kibichi.

Jumba hili ni la rangi ya kahawia, rangi ya kijivu na vile vile rangi nyeusi ina vilango vidogo vidogo vilivyo na rangi ya samawati na milango ya rangi ya kahawia.

Kanisa la Deliverance church Mombasa, lina ukuta mweupe pamoja na rangi ya samawati, vilevile geti lake ni leusi lililo na madoadoa na maua ya dhahabu.

Mwanaume aliyejuu ya bajaji, amevalia koti yenye rangi ya kijani na vilevile kando yake kuna bajaji tatu tofauti zenye rangi mbele tofauti. Moja ni ya rangi ya manjano na ingine ni ya rangi nyeusi.

Meli iliojaa container za rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyeupe, nyekundu, samawati inaelea kwenye bahari. Vilevile meli hii ni ya rangi nyeusi na nyekundu ilio na maandishi ya CHINA SHIPPING LINE ya rangi nyeupe.

Ndege mbili zimesimama kwenye njia zilizo na rangi tofauti tofauti. Mojawapo wa ndege hii ina rangi nyeupe ilio na rangi nyekundu pia. Nyingine ni ya rangi nyeupe ilio na kistari kidogo cha rangi ya samawati ilio na maandishi ya SY-CFO.

Maboti mawili yanaelea kwenye maji. Boti moja lina rangi nyeupe na mstari wa rangi ya samawati. Vilevile kuna watu watatu waliomo ndani ya boti hilo, mmoja wao akiwa hajavalia shati.

Viti vitano vilivyo na rangi ya samawati viko kando ya bwawa la kuogelea, vilevile kuna kunguru mweusi aliyesimama karibu na bwawa hili.

Kuna maboti aina ya kadha wa kadha yaliyoegeshwa kando ya ufuo wa bahari. Mojawapo wa boti hizi ina rangi nyeupe pamoja na rangi ya waridi, na maandishi yaliyo na rangi nyekundu. Boti hizi zimetengenezwa na mbao.

Nyumba zilizo na rangi nyeupe pamoja na mistari ya rangi ya samawati, zimejengwa kando ya barabara inayopitika na magari tofauti tofauti kama vile lori, magari ya kibinafsi, na matatu. Vilevile, katikati ya barabara kuna miti midogo iliyopandwa yenye majani ya kijani.

Vijumba vingi vidogo vidogo vya makuti vilivyoshikiliwa na mbao vimetapakaa katika ufuo wa bahari uliojaa mchanga mweupe pe pe pe. Vile vile nyuma ya vijumba hivi kuna miti mingi iliyoizunguka ya aina ya minazi.

Magari mawili yameegeshwa karibu na msikiti ulio na rangi nyeupe na maua ya kahawia, vilevile, na milango iliyo na rangi nyekundu. Kuna waya za stima zinazo pitia karibu na msikiti.

Boti zinaelea kuwa kwenye bahari. Boti hizi zimetengenezwa na mbao. Mojawapo wa boti hizi, zina mwanaume aliyevalia mavazi meupe, huku akiwa ameegemea upande wa kulia. Vilevile, lina mitungi ya rangi ya manjano.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Martha Koome, amevalia rinda nyeusi. Vilevile kando yake kuna wanaume waliovalia suti za aina mbalimbali an ameshikilia kitabu cha rangi ya kijani na amevaa miwani nyeusi.

Bango la jiwe lililo na rangi nyeupe pamoja na nyota ya rangi ya samawati lililoandikwa Watamu liko katikati ya barabara. Vilevile kuna miti iliozunguka bango hili.

Sanamu ya kuonyesha nguo. Imezungukwa na nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti tofauti. Sanamu hii imevalishwa topu iliyo na muundo wa ngozi ya nyoka, na suruali nyeusi. Vile vile, ina kofia nyeusi.

Jumba lina rangi ya manjano, lililo na lango kubwa, la rangi ya kahawia na miti iliypandwa kando ya jumba hili lililo na rangi ya kijani na matawi ya kupendeza.

Jumba lililo na rangi jeupe pamoja na rangi ya kijani limezungukwa na wanaume waliovaa kanzu nyeupe pamoja na vikofia vidogo. Vilevile lina kamba zinazoning'inia maua ya rangi ya samawati, rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti vilivyo na rangi nyeusi huku wakiwa wamevalia buibui za rangi nyeusi na kutanda majalbaba. Mojawapo ya wanawake hawa amevalia miwani iliyo na rangi ya samawati.

Feri mbili zilizo na rangi ya kijani nyeusi na nyeupe zinaelea kwenye bahari zikiwa zimebeba watu pamoja na magari.

Nyumba nyingi zilizo na muhundo wa ghorofa. Zimejengwa karibu na ufuo wa bahari. Vilevile kuna viboti vidogovidogo vinavyoelea karibu na ufuo wa bahari.

Wanawake kwa wanaume wameketi mbele ya kompyuta ya mkono wakiwa wamevalia maski za rangi ya samawati. Vilevile, nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa Huduma Kenya, lililo na rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu.

Pembe za ndovu maarufu sana mjini Mombasa zikiwa zimesimama kwenye barabara kuu. Kwa umbali tunaona majumba ya ghorofa moja wapo wa jumba hili limepakwa rangi nyeupe na rangi ya samawati. Vilevile kuna magari yanayopita katikati ya pembe hizo.

Msafara wa magari barabarani, magari haya ni aina ya trela, yaliyo na rangi tofauti tofauti. Matrela haya kuna yaliyo upande wa kulia mengine yako upande wa kushoto.

Jumba lina paa iliyotengenezwa na makuti yanayotoka kwenye miti ya minazi. Jumba hili limeshikiliwa na mbao ndogo ndogo zilizo na rangi ya kahawia na kijivu.

Gari lenye rangi ya manjano pamoja na magurudumu ya rangi nyeusi, ambalo linatumika kujenga barabara au kubomoa nyumba, limeegeshwa juu ya gari jingine lenye matairi madogo meusi.

Wanawake wengi waliofunga vilemba vyeupe na kuvalia marinda yenye rangi ya samawati wameketi kwenye benchi za mbao zenye rangi ya kahawia wakitazama mbele.

Wanaume watano ameketi kwenye ofisi iliyo na bango la Huduma Kenya, yenye maandishi ya rangi nyekundu na rangi nyeusi. Wanaume hawa, mmoja wao amevalia kofia ya rangi nyeusi, huku mwingine akiwa amevalia suti ya rangi ya kahawaia na suruali yenye rangi ya samawati na wengine wenye miwani.

Wanaume waliovalia kanzu nyeupe pamoja na nyeusi na yenye rangi ya kijani wamezunguka meza iliyojaa maji na sinia yenye vyakula mbalimbali, pamoja na jokofu la kuweka chai na makaratasi ya rangi ya kahawia.

Kuna majumba makubwa na jumba moja ambalo lina rangi nyeupe na rangi ya samawati lina bango la Naivas na barabarani kuna magari na pia vilevile kuna tuktuk zilizo rangi ya manjano.

Kuna bango la kanisa. Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja. Bango hili linaelezea zaidi kuhusu kanisa lao na kuelezea wakati ambao wanakutana, wakati wa maombi na wakati wa kusifu na pia kwenye bango hili bado tunaona wanakaribisha watu katika kanisa lao.

Mwanaume ambaye amevaa jezi ya nchi ya Kenya ya timu ya Harambee, na amevaa miwani pia na kando yake vilevile tunaona kuna watu wengi waliomzunguka wenye jezi hiyo hiyo lakini rangi tofauti.

Kontaina ya rangi ya samawati iliyozungukwa na vyuma mbalimbali. Kando yake kuna matairi mawili makubwa. Vilevile kuna kontaina ya rangi nyekundu mbili zilizo kando yake.

Kuna bango la museum inchi ya Kenya iliyoko kongo mosque na pia imezungukwa na miti ya mibuyu miti ya minazi miti yenye maua ya kupendeza na kuvutia.

Kivukio cha feri Likoni. Kuna feri mbili ambazo ziko na watu na zinaelea juu ya bahari hindi ya Mombasa.

Msikiti umepakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani, mbele ya msikiti huo kuna geti la rangi ya kijani, vilevile kando ya msikiti huo kuna ghorofa zilizozungukwa na ukuta mweupe na geti jeusi.

Msikiti uliyo rangi ya kahawia, kando yake kuna nyumba ya mabati. Vilevile kuna magari. Gari la kawaida na gari la tuktuk pia.